Kuna ngombe ambaye anakamuliwa, amefungwa miguu ya nyuma na kamba, Kuna mtu anayemkamua, maziwa inawekwa kwenye ndoo, Kuna ngombe mwingine kando.

Kuna ngombe wanne, wanaonekana wakijitaftia chakula, kwenye pipa. Ngombe moja ana rangi nyeusi , mwingine ana rangi nyeupe .

Kuna mtu ambaye anaonekana anachunga maziwa, maziwa hii inatolewa kwa gari ikiwekwa kando. Huyu amevaa koti la jeupe na kofia jeupe. Kuna mzee anayeonekana akimpatilishia mwenye fulana nyekundu kuna mwingine ako kwa gari, kuna gari kuna container mingi.

Kuna ngombe watatu, wako kwenye zizi. Kuna mtu aliyesimama kando yake, ako na mpira wa maji. Kuna nyasi inayoonekana. Kando yake kuna miti. Zizi imetengenezwa kwa miti.

Kuna ndizi zilizopangwa zilizopangwa kwenye chombo, ndizi zingine zimeekelewa sakafuni, ambazo ni nyingi , kuna ukuta, ndizi zenyewe zinaonekana kuiva na zingine bado hazijabadilisha rangi ya manjano kabisa.

Kuna mtu aliye keti, ameshika ndizi ambalo amelitoa kwenye ganda, kuna ndizi lengine lililokua na maganda juu ya meza, kuna kijisahani, kuna aina la kijitabu kwenye hilo meza, ameketi kuna ukuta.

Kuna mitungi miwili, kuna kijiko ya mchanga, kuna ngombe aliye ndani ya zizi, anaye onekana akila. Zizi lake limetengenezwa kwa paa mabati juu, na kunaonekana uwanja mkubwa alipo huyo ng'ombe.

Kuna gari, Kuna mtu ambaye ameinua ndizi kubwa Kuna ndizi zingine zilizo chini, Kuna lezo ambayo inaonekana kando ya hizo ndizi, kuna watu wengi kando Kuna.

Ni kwenye zizi la ng'ombe kuna mlango, kuna mahali Ng'ombe huyu anapata chakula, kuna mashine inayokamua, Ng'ombe huyu amefungwa mguu kwa kamba kuna haina ya ndoo inayoweka maziwa ana rangi nyeusi na nyeupe, ana titi kubwa.

Kuna ng'ombe wengi wanaonekana wanakula. Wako kwenye zizi. Zizi hili linaonekana limejengwa kwa kutumia chuma. Kuna watu wanaotembea mahali ambapo ng'ombe hawa wanakulia. Watu wanatazama. Mmoja ako mbele mwingine ako nyuma yake. Kuna nafasi katikati ya ng'ombe walio upande huu na ng'ombe walio upande.

NI kwenye zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe anaonekana kukamuliwa kutumia mashine kuna aina ya doo inayoekelewa maziwa. Kuna ng'ombe zaidi ya mmoja.

Kuna gari jekundu, lina ndoo nyeupe. Kuna mtu ambaye anaweka maziwa kwa hizo ndoo akitumia ndoo nyingine ya rangi ya kijani. Chini yake kunaonekana kuna ndoo zingine ambazo zina maziwa. Anaonekana ako kwenye uwanja ambao hauna nyasi yoyote ya rangi ya kijani. Unaonekana kumekauka.

Shambani kina mahali ambapo pamelimwa, kwingine hakujalimwa, kuna mandizi ,kuna mahindi , kuna aina ya kamlima, kuna mawingu yanaonekana meupe.

Kuna ng'ombe amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba ana rangi nyeusi na nyeupe kwa sehemu zingine. Kuna mtu anayekamua amekaa chini anakamua akiweka kwenye ndoo. Amevaa viatu kuna sakafu ambapo ng'ombe huyu,,,

Kuna ndizi tatu ziko kwenye migomba zaonekana zimejaza kila bachi ambalo zinafaa kua zimezaa, zenye rangi ya kijani zaonekana zenye afya.

Kuna vibanda, vimeekelewa mandizi mingi juu, yameiva, kuna mama wawili wanaonekana wakiguza mandizi haya, wamefunika vichwa , moja amevaa nguo nyekundu , kuna wengine kando yao.

Kuna mtu aliyesimama anatazama juu akiangalia ndizi. Ndizi hili liko kwenye mgomba. Mgomba waonekana wenye kuanguka. Kuna ua linaloonekana kando yao, kuna nyasi, kuna mandizi mengine na migomba kando yake.

Kuna ng'ombe wawili wamefungwa miguu wanakamuliwa na mashine, wana rangi nyeupe, rangi nyeusi. Wamesimama kwenye sakafu, kuna ukuta kando yao.

Kuna mtu, ngombe watano. Mmoja mwenye rangi ya nyeupe. Wanaonekana kua kwenye zizi ambalo limesimamishwa tu halijafunikwa na bati lolote. Kuna vijiti ambavyo ngombe hawa wanakula kando yao.

Kuna zizi la ng'ombe. Imejengwa vizuri. Ng'ombe wamewekewa maji. Ng'ombe mmoja amelala. Ng'ombe wengine wamesimama. Wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Wana

Ni kwenye zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe wanaokamuliwa na watu wawili mmoja amevaa nguo yenye rangi samawati, mwingine rangi nyekundu, wanandoo nyekundu ndoo ya rangi ya samawati. Ng'ombe hawa wenye rangi nyeusi na nyeupe wamefungwa miguu ya nyuma wanatiti kubwa zizi lao limejengwa kwa mawe.

Kuna ng'ombe mweusi aliye na rangi ya nyeupe. Kwenye titi lake kuna mashine, kuna maziwa kwenye container mbili. Ng'ombe hawa wanaonekana wako juu ya kifaa.

Kuna mtu aliyevaa nguo nyeusi na kofia yenye rangi nyekundu, kuna ng'ombe anayekamuliwa, kuna ndoo iliyo na maziwa, ng'ombe huyu anaonekana ako kwenye zizi.

Kuna mzee mmoja amebeba kifuliza dawa kwenye mgongo wake. Anaonekana anayemfuliza ng'ombe huyu.Ng'ombe amfungwa kamba kwenye zizi .Zizi limejengwa kwa miti, lina paa la mabati .Amevaa nguo za rangi ya manjano.Ng'ombe huyu ana rangi nyeupe na nyeusi.